Watu watatu wamekaa mezani ofisini wakiwa na kompyuta mpakato na kibao mikononi. Wanatabasamu na kuzungumza kwa furaha. Wanaonekana kuwa kwenye mazungumzo ya kirafiki au kikao cha kazi chenye mazingira ya utulivu na ushirikiano.

Kundi ya vijana wako kwenye mazingira ya mafunzo ya kompyuta wakishirikiana mbele ya kompyuta mpakato. Mmoja anaelekezwa wenziwe wakiwa wanaonekana kujifunza kwa vitendo. Wengine wako kwenye mashine zao wakiendelea na kazi. Mazingira haya yanaonyesha ujifunzaji kwa teknolojia.

Vijana wawili wa kike wameketi kwenye dawati wakitumia kompyuta mpakato wakiwa makini na kazi zao. Wamezungukwa na daftari na kalamu. Hali hii inaonyesha mazingira ya kujifunza au kazi ya kiteknolojia.

Msichana mdogo ameketi darasani akitabasamu kwa furaha, huku akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Amevaa shati jeusi na nywele zake zimepambwa kwa vipini za buluu .

Mchoro huu unaonyesha kompyuta mpakato ambayo imezungukwa na vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama vitabu, kalamu, taa na kofia ya mahafali. Mandhari inaonyesha mazingira ya kielimu au mwanafunzi anayejifunza kwa njia ya kidijitali.

Mtoto ameketi mezani akiangalia kompyuta mpakato yenye maandishi e-learning kwenye skrini. Pembeni, kuna karatasi za rangi, simu ya mkononi na kikapu cha kalamu. Hali inaashiria mazingira ya kujifunzia kidijitali mezani.

Kompyuta mpakato ikiwa mezani inaonyesha mandhari ya kujifunza kwa ajili ya mtandao yenye maandishi e-learning .Karibu kuna kikombe, karatasi, daftari na mmea mdogo wa mapambo ikionyesha mazingira tulivu ya kusomea.

Mwanafunzi ameketi mezani akisikiliza somo la mtandaoni kwa vinasasauti vya masikioni na kuchukua dondoo kwa umakini. Kwenye kompyuta mpakato mwalimu anaelezea mada kwa kutumia idaa ya kutonyesha udadisi wa elimu ya mbali kupitia teknolojia.

Kijana ameketi mbele ya komputa mpakato huku mkono wake wa kulia ukiwa umeinuliwa kana kwamba anawasiliana au anaeleza jambo huku uso wake ukiwa makini. Chumba kina mwangaza wa kutosha kutoka kwenye dirisha lililoko nyuma yake.

Mwanamke mwenye furaha ameketi mezani akitazana kompyuta mpakato huku akitabasamu. Karatasi tatu zimetandazwa mbele yake, glasi ya maji iko karibu na kifaa cha kidijitali kimesimama pembeni. Mwanga wa jua unaingia kupitia mairisha makubwa.

Mwanaume ameketi mezani akiwa amevaa vifaa vya maskioni kwa mawasiliano akihudhuria mkutano wa video na mwenzake anayeonekana kwenye skrini. Mezani kuna kompyuta simu na karatasi zenye takwimu. Mazingira yanaonyesha utulivu na hali ya kazi ya kisasa.

Watoto watatu wamekaa darasani wakiwa wamevalia sare za shule wakitumia kompyuta mpakato kwa umakini. Mmoja anataka kwa makini, mwingine anashika kalamu kichwani na watoto wanaangalia kwa makini kilicho kwenye skrini.

Msichana ameketi mezani akiwa amevaa vichwa vya sauti akitazama kompyuta mpakato inayoonyesha kikao cha mtandaoni chenye sura za watu kadhaa. Meza imepambwa kwa daftari, simu, taa ya mezani na vifaa vingine vya kujifunzia.

Mwanafunzi ameketi mezani akihudhuria somo la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato huku mwalimu akiandika fomiula ubaoni kwenye skrini karatasi, daftari, kalamu na vitabu vimepangwa mezani.

Mzee mmoja ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku akiangalia kompyuta mpakato. Anaonekana akiwa labda anashiriki kwenye mafunzo ya mtandaoni, mkutano au kazi ya kitaaluma. Mazingira yanatoa taswira ya ofisi au sehemu ya kazi ya kisasa.

Msichana mdogo ameketi mezani akiwa mbele ya kompyuta ya rangi nyekundu akionekana kushiriki katika darasa la mtandaoni au mazungumzo ya video. Anaonyesha furaha na ushirikiano kwa kuinua mikono na kutabasamu usoni. Mbele yake kuna daftari lililofunguliwa na penseli mkononi.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya kulala kila upande. Kimepambwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Kati ya vitanda, kuna meza ya kusomea yenye vitu viwili na rafu iliyo na vitabu, picha na mapambo. Sakafu ni ya mbao na kuna mazulia madogo chini ya kila kitanda.

Chumba chenye viti vilivyopangwa kwa mzunguko kimeekwa kwa ajili ya wageni au wateja kusubiri huduma. Mabango yenye maelezo ya huduma za afya yamesimama kutani huku madirisha marefu yakiwa na mapazia mekundu yaliyodhibiti mwanga.

Chumba cha mikutano chenye meza ndefu ya mbao kimezungukwa na viti vya mkono. Ukuta kuna skrini ya kisasa, ubao mweupe wa kuandikia, na bango la maelezo. Taa za dari zimetandazwa sawasawa zikitoa mwangaza wa kutosha.

Darasa lenye sakafu ya saruji, lina dawati na viti vilivyopangwa kwa mpangilio wa kawaida. Ukuta wa nyuma hauna rangi lakini una dirisha mbili zinazotoa mwanga wa asili. Vitabu na karatasi vimewekwa juu ya madawati.

Wanafunzi wameketi darasani kwa mpangilio maalum wakishiriki mtihani. Wamevaa sara za shule za rangi ya buluu. Walimu wamesimama darasani wakiangalia shughuli inavyoendelea. Mazingira ni tulivu.

Darasa limepangwa wa mpangilio mistari wa meza na viti vya wanafunzi vyote vikiwa wazi bila watu. Mbele kuna dawati la mwalimu, ubao mweupe wa kuandikia na kompyuta pembeni. Sakafu imefunikwa kwa zulia ya kijani kibichi na mazingira ni safi na yenye mwanga wa kutosha.

Washiriki wa mashindano ya kuogelea wanaonekana wakiwa tayari kuruka majini kutoka kwenye majukwaa ya mwanzo. Wamevaa kofia za kuogelea huku waamuzi na watazamaji wakiwa pembeni mwa bwawa wakifuatilia kwa makini. Mazingira yanaonyesha uzingatio wa mchezo wa maji.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakike wakiwa uwanjani wanashindania mpira. Timu moja imevalia sare za majani na nyingine za blue huku wakionekana wakicheza kwa juhudi na kasi. Uwanja ni wa nyasi kavu na watazamaji wachache wapo upande wa nyuma wakifuatilia mchezo.

Hii ni sehemu ya ndani ya ukumbi mkubwa la sakafu ya michezo ina mandhari ya rangi ya bluu na muundo wa samani za kisasa kuna bendera na mabango ya matangazo upande mmoja wa ukumbi huku vifaa vya mziki vikiwa tayari vimeandaliwa upande mwingine, hali ni ya utulivu na ukumbi bado hujajaa watu.

Wavulana wanacheza kandanda uwanjani, wakiwa wamegawanyika kwa sare tofauti. Wengine wanakimbia na kulidhibiti mpira, huku goli likionekana nyuma. Goli ya machungwa ipo mbele na majengo yanazunguka uwanja.

Huu ni ukumbi wa mkutano ambapo watu wengi wamekaa kwenye viti vya rangi nyekundu. Wanafanya maandalizi ya kusikiliza au kujadili jambo fulani. Jukwaa la mbele inaonekana na mtu mmoja akizungumza mada kwa taswira. Eneo lina mwanga mzuri na muundo wa kisasa.

Dawati zenye viti vyeusi vimepangwa kwa mpangilio ndani ya darasa lenye sakafu ya rangi nyekundu. Ukuta wa nyuma hauna mapambo na hakuna mwanafunzi aliyehudhuria. Eneo linaonekana kuwa tayari kwa vipindi au mtihani.

Chumba hiki kina vitanda vya ghorofa vinne, kuna kabati nyingi kwa ajili ya kuhifadhi vitu binafsi na mazingira ni safi na yaliyopangwa vizuri. Mandhari ni yenye mwanga mzuri, na mlango wa bafuni unaonekana upande wa kushoto.

Shule ya awali inaonekana ikiwa imezungushiwa uzio wa rangi na kupambwa kwa michoro angavu ukutani. Jengo lina mandhari ya kuvutia na nje yake kuna uwanja wa michezo wenye vifaa kama bembea na madaraja ya kuchezea. Mazingira ni safi, salama na rafiki kwa watoto.

Wachezaji wanashiriki mechi ya mpira wa wavu wakivaa sare za kijani, nyeupe na bluu. Mchezaji mmoja mwenye mpira anajaribu kukwepa mwenzake huku akizuiliwa kwa nguvu. Wengine wanajipanga tayari kumsaidia au kumzuiza. Uwanja wa nyasi uko wazi, miti na mashabiki wachache wanaonekana kwa umbali

Madawati ya mbao yamepangwa darasani huku viti vya chuma na mbao vikiwa vimeandikwa nambari kwa maandishi meusi. Ubao mweusi uki mbele karibu na kabati la kahawia upande wa kushoto huku ramani ya afrika ikiwa imebandikwa ukutani upande wa kulia.

Wanaume wawili wamesimama ofisini wakiwa na mipira ya kandanda mikononi mwao huku meza ikiwa imejaa mafunzo ya dhahabu ya ushindi. Ukuta wa nyuma umebandikwa karatasi zenye matangazo. Mandhari hii inaashiria mafanikio katika michezo.

Wanafunzi watatu wamekaa kwenye meza ndani ya maktaba tulivu wakisoma na kuandika kwa makini ,wamezungukwa na rafu zilizopangwa vitabu na mwanga wa kutosha unaingia kupitia madirisha makubwa hali hiyo inaonyesha bidii utulivu na mazingira mazuri ya kujifunza.

Vijana kadhaa wanaonekana wakishiriki mchezo wa mpira wa miguu katika uwanja wa wazi. Uwanja huo umezungukwa na miti nyingi na ukuta wa saruji na hali ya anga ni ya jua hafifu ikionyesha mazingira ya kawaida ya kijamii.

Dawati nyingi zimepangwa ndani ya darasa lenye kuta za rangi ya manjano iliyochakaa. Sakafu imezeekwa kwa vigae na mwangaza kutoka kwa taa za umeme zilizoning'inia juu. Ubao mweupe uko mbele ya darasa tayari kwa matumizi ya mwalimu huku milango ikiwa wazi kwa hewa na mwanga wa asili.

Hii ni sehemu ya kulala enye vitanda viwili vya mbao. Kila kimoja kikiwa na neti ya mbu na mashuka meupe. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha lenye mapazia mepesi na cumba kinaonekana safi na tulivu.

Hapa tunaona rafu kubwa iliyojaa vitabu vya aina mbalimbali. Vitabu vimepangwa kwa mpangilio mzuri, na pembeni, kuna vitabu zaidi kwenye meza. Mandhari yote yanatoa hisia ya sehemu ya kujifunzia iliyo tulivu na yenye maarifa.

Wanafunzi wameketi kwenye darasa kubwa la rangi ya waridi na majano ,kila mmoja akiwa kwenye dawati lake wamevaa sare za shule za buluu na nyeupe ,mpangilio ni nadhifu unaonyesha mazingira ya mtihani.

Mchezaji anaruka juu karibu na wavu wa kikapu akijaribu kufunga huku mwingine wakiwa upinzani wakijaribu kumzuia. Mtu aliyevaa kofia nyekundu na shati jeupe anasimama karibu akifuatilia tukio hilo. Wachezaji wengine na watazamaji wako pembeni mwa uwanja.

Hii ni picha ya kijana aliyejuu ya mwamba mkubwa ishara ya ujasiri udhubutu na kutafuta mafanikio. Mandhari ya anga lenye mawingu inaonyesha utulivu wa kiasili. Hali muhimu kwa mwanafunzi wa sekondari anapopambana na changamoto za masomo na maisha. Inaonekana kuwa anaweza kufikia kilele cha mafanikio kwa bidii na kujiamini.

Wanafunzi wamevaa sare za shule wamejumuika kwenye mazingira ya kijani wakiwa chini ya mti. Baadhi wamesimama, wengine wameketi wakionekana kupumzika au kujadiliana kwa furaha. Mazingira ni tulivu na hali ya mshikamano inaonekana wazi.

Wanafunzi wa kike wamevaa sare za shule zenye blausi nyeupe, fulana za kijani kibichi na sketi za madakadaka wakiwa wamesimama kwa utulivu katika mstari wa viti vya mkutano. Kila mmoja ameinamisha kichwa mikono ikiwa kifuani kuashiria kuwa wako katika hali ya maombi au tafakari.

Mtoto anayetabasamu ameketi juu ya kitambaa chenye rangi mbalimbali uku mikono yake ikiwa imepakwa rangi za maji za kuvutia. Ameinua viganja vyake mbele kuonyesha kazi ya sanaa aliofanya na pua yake pia ina doa la rangi.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ameketi na mwalimu wake katika darasa la jumuishi wakionyesha uhusiano mzuri wa kujifunza. Mwalimu anatoa msaada wa karibu na wote wawili wanatabasamu. Vifaa vya kujifunzia vipo mezani.

Mwalimu aliyeketi darasani, anafundisha kwa kutumia lugha ya alama, akielekeza vidole vyake machoni, kuwasilisha ujumbe. Wanafunzi walioketi mezani mbele yake, wanasikiliza kwa makini. Mandhari ya darasa, lina ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki.

Kundi la watu wazima wameketi kwenye viti wakitumia lugha ya alama kwa furaha na umakini. Wote wanaonekana kushiriki kikamilifu katika mawasiliano uku mmoja akifundisha na wengine wakifuatilia kwa makini.

Msichana mwenye mahitaji maalumu anashiriki mchezo wa fimbo za rangi, akiwa na usaidizi. Wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli hio, ambayo huimarisha umakini, uratibu wa macho, na mikono. Mazingira ni tulivu.

Watu watatu wameketi mezani wakifanya kazi za mikono wakitumia karatasi na vifaa vya sanaa. Mmoja wao anaonekana kuwa na mahitaji maalum akisaidiwa kwa ukaribu na mwanamke aliye upande wake.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anafanya shughuli ya kuchora akisaisdiwa kwa karibu na mtu mzima katika mazingira tulivu. Kuna mshikamano na mwongozo wa moja kwa moja inaoonyesha mbinu jumuishi za elimu maalum zinazolenga kumsaidia mtoto kujifunza.

Mwalimu anaketi mezani na watoto wawili, mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Watoto hao wanashikilia penseli na karatasi wakiwa katika mazungumzo ya kirafiki. Mazingira ya darasani ni yenye rangi angavu.

Kule kuna kundi la wanafunzi waliotumwa pamoja, kundi ambalo linajumuisha pia mtoto mwenye mahitaji maalum. Kundi hili linaonyesha mtazamo wa elimu jumuishi, ambapo watoto wote, wakiwemo wenye mahitaji maalum, hushiriki pamoja darasani, wakisaidiana na kujifunza kwa usawa. Hii ni dhana muhimu katika elimu ya mahitaji maalum

Wanafunzi wawili wanatumia kompyuta kwa msaada wa mwalimu. Mmoja wao amevaa vifaa vya sauti vinavyoweza kusaidia wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia kupitilia masomo kwa urahisi.

Msichana amekati darasani akiwa amevaa barakoa. Anawasiliana na mwalimu kwa kutumia lugha ya alama. Mbele yake kuna daftari wazi, penseli na pochi ya kalamu. Mazingira ni ya darasa, ni safi na wanafunzi wengine wameketi kwa umbali.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ya kielimu anasaidiwa na mwalimu wake katika karakana. Wote wamevaa mavazi ya kazi na mwalimu anatumia kifaa cha kieletroniki kumwelekeza kijana huyo hatua kwa hatua.

Mwalimu ameketi karibu na mwanafunzi anayehitaji msaada wa kipekee na anamsaidia kusoma kwa umakini. Wanaangalia kitabu kwa pamoja huku mwalimu akielekeza kwa kidole, ishara ya mwongozo wa moja kwa moja.

Mvulana anawasiliana kwa ishara na mwanamke anayemsikiliza kwa makini katika mazingira tulivu. Hii ni hali ya elimu maalum ikionyesha mafunzo ya mawasiliano kwa mtoto mwenye changamoto za lugha au usikivu.